Kundi la watu wazima walioketi wakizunguka meza wakiwa wanajadiliana jambo fulani, huku baadhi yao wakiwa na karatasi kwa ajili ya kuandika kile kinachozungumzwa kuashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika jamii hiyo.

Kundi la wanafunzi wakiwa na rika la watu wazima wakiwa darasani wanafundishwa, huku juu ya madawati yao kukiwa na madaftari ya kuweza kuandika yale ambayo wanasomea na mwalimu wao aliyevalia koti jeupe, amesimama nyuma ya darasa akimuelekeza mmoja wa mwanafunzi hao.

Kundi la watu wazima walioketi darasani wakiwa wamevalia barakoa, huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari kwa ajili ya kunukuu kile wanachojifunza, pamoja na chupa za maji kwa ajili ya kuweza kukata kiu.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekusanyika na kusimama, huku mbele yao ya meza kukiwa na kifaa maalum ikiashiria kupatikana kwa elimu kwa jamii ya watu wazima wa eneo hilo.

Kundi la watu wazima walioketi darasani na kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika jamii hiyo ili kuweza kuwaongezea uelewa na utashi kundi hilo la watu.

Kundi la watu wazima, walioketi kwenye viti vya plastiki katika eneo la wazi. Huku kukiwa na mabango nyuma yao na watu wawili wakiwa wamesimama mbele yao kwa ajili ya kuwaelekeza. Ikiashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima katika eneo hilo.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi na wengine wakiwa wamesimama nyuma ya darasa, wakiwa wanasikiliza yale yanayofundishwa na mwalimu kuashiria upatikanaji wa elimu kwa watu wazima katika jamii hiyo.

Kundi la watu wazima waliokusanyika na kusimama mahali wakiweza kusikiliza kile kinachofundishwa; huku kukiwa na mabango nyuma yao kuashiria upatikanaji wa elimu ya watu wazima katika jamii hiyo.

Kundi la watu wazima walioketi kwenye muundo wa nusu duara wakiwa wanamsikiliza mwalimu aliyesimama katikati yao. Huku wakiwa na madaftari kwa ajili ya kunukuu yale wanayojifunza katika mkutano huo; ukiashiria ni utoaji elimu kwa kundi la watu wazima.

Kundi la wanawake waliokusanyika pamoja kwa ajili ya kujifunza namna ya kushona kwa kutumia cherehani, ikiashiria upatikanaji wa elimu ya vitendo kwa watu wazima, ili kuweza kupata ujuzi utakaowasaidia kutengeneza bidhaa mbalimbali, na kuwaingizia kipato.

Kundi la watu wazima wakiwa wameketi kwenye viti, na meza zao zikiwa na madaftari na kalamu kwa ajili ya kunukuu kile wanachojifunza, pamoja na chupa za maji kwa ajili ya kukata kiu.

Kundi la watu wazima waliokusanyika na kusimama mbele ya meza iliyofungwa taa zenye rangi tofauti, watu hao wakiwa wanapatiwa elimu kuhusu vifaa vya umeme.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa, wanafunzi hao wakiwa na madaftari kuweza kuandika yale anayoyafundisha mwalimu aliyesimama mbele yao.

Kundi la watu wazima walioketi darasani wakiwa wanamsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao. Huku wanafunzi hao wakiwa na madaftari juu ya meza kwa ajili ya kunukuu kile wanachojifunza, pamoja na chupa za maji ili waweze kupati maji wanapokua na uhitaji wa kiu.

Kundi la watu wazima wakiwa darasani wameketi na kumsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, huku mmoja ya wanafunzi hao akiwa anaandika ubaoni kama kuashiria kuelewa kile ambacho mwalimu amekua akikieleza hapo awali.

Kundi la watu wazima wanaume kwa wanawake wakiwa wamesimama wakipata picha ya pamoja mbele ya bango huku mbele yao kukiwa na meza yenye madaftari pamoja na kompyuta kuashiria na zoezi la utoaji elimu kwa watu wazima.

Kundi la watu wazima wakiwa wamekusanyika na kusimama darasani, huku baadhi yao wameketi kwenye dawati ambalo juu yao kuna madaftari na vitabu wakiwa wanaandika, ikiashiria upatikanaji wa elimu kwa kundi la watu wazima katika jamii hiyo.

Sehemu ya ndani ya maktaba ikiwa imepangwa vitabu mbalimbali kwenye rafu nyeupe, huku kukiwa na mwanamke mmoja ambaye ameshikilia kikapu akiangalia aina ya vitabu anavyohitaji ili aweze kununua na kwenda kusoma.

Shule ya awali ama kituo cha kulea watoto, kikiwa na michoro mbalimbali ya katuni kwenye ukuta, huku kukiwa na mwalimu amesimama nje akiwa anaangalia ndani ya darsa, kujulia hali wanafunzi ama watoto hao.

Shule ya awali ama kituo cha kulea watoto yenye mandhari nzuri yenye vifaa mbalimbali vya michezo kama vile; bembea, huku kukiwa na uzio wa wavu, kwa ajili ya kulinda watoto hao wanapokuwa katika eneo hilo.

Kituo cha kulea watoto wadogo ama shule ya awali, ikiwa na vifaa mbalimbali vya michezo kama vile bembea kwa ajili ya kutumika na watoto hao pindi wanapokuwepo katika maeneo hayo ya shule.

Sehemu ya nje ya shule ya chekechea ama shule ya awali, au kituo cha kulelea watoto, kukiwa na vifaa maalumu vya michezo kama vile bembea, kuashiria ni eneo salama kwa ajili ya watoto kuweza kufurahi wakiwa hapo.

Mandhari ya nje ya shule ya awali ama kituo cha kulea watoto, ikiwa na mashine na vifaa mbalimbali vya michezo, kama vile; bembea na nyasi nzuri zenye rangi ya kijani zikitambaa chini yake.

Sehemu ya nje ya shule ya awali ama kituo cha kulea watoto, chenye mashine mbalimbali za michezo kama vile bembea, likiwepo uzio kwa ajili ya kulinda wanafunzi hao wanapokuwa shuleni hapo.

Sehemu ya nje ya shule ya awali, ama kituo cha kulea watoto wadogo, kukiwa na mashine mbalimbali ama vifaa vya michezo, kama vile bembea; kwa ajili ya kutumika na watoto hao, pindi wanapokuwa katika eneo hilo.

Sehemu ya nje ya shule ya awali ama kituo cha kulea watoto, kukiwa na mandhari nzuri na ya kuvutia yenye vifaa mbalimbali kwa ajili ya michezo huku kukiwa na watoto wawili katika bembea wakifurahia wakati huo.

Kitabu cha shule ya msingi, kinachotumika kufundisha wanafunzi wa shule hiyo. Kikiwa na maandishi, maelezo, pamoja na picha mbalimbali, kwaajili ya kuweza kuongeza uelewa kwa wanfunzi wa shule ya msingi.

Rundo la vitabu vya shule ya msingi vilivyowekwa kwenye rafu. Vitabu hivi vyenye picha nzuri mbele ikiashiria ni vitabu vyenye hadithi nzuri kwa ajili ya wanafunzi wa shule ya msingi.

Sehemu ya nje ya shule ya msingi kukiwa na jengo refu yenye baraza iliyosakafiwa zikiwa na nguzo za chuma zilizoshikilia paa.

Sehemu ya ndani ya darasa la shule ya msingi, kukiwa na karatasi zilizobandikwa ukutani zikiwa zimeandikwa siku za wiki ili kuweza kuwakumbusha wanafunzi hao.

Sehemu ya ndani ya darasa ya shule ya msingi kukiwa na kundi la mwanafunzi wameketi kwenye madawati, wakiwa wamevalia sare za shule wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao akiwaelezea kile alicho kiandika ubaoni.

Mandhari ya nje ya shule ya msingi, kukiwa na majani ya kijani pamoja na mauwa yaliyoota mbele ya jengo refu lenye madarasa. Huku kuta za madarasa zikiwa na mchoro na picha mbalimbali zinazohusiana na mambo mbalimbali waliyojifunza wanafunzi hao.

Mwalimu wa shule ya msingi akiwa anaandika ubaoni kwa kutumia chaki, akichora michoro pamoja na kuandika maelezo yanayohusu sehemu ya mwili wa mwanadamu, ili kuweza kuwaelekeza na kuwafundisha wanafunzi wake.

Mandhari ya nje ya shule ya msingi, yenye bustani nzuri yenye maua ya kupendeza. Huku kukiwa na ghorofa lenye madarasa katika sehemu tatu.

Mandhari nzuri na ya kuvutia ya shule ya msingi, kukiwa na bustani zenye maua pamoja na magari yalioegeshwa kwenye sehemu maalumu ya kuegeshea magari, huku kukiwa na wanafunzi wakipita eneo moja kwenda lingine.

Sehemu ya ndani ya darasa ya shule ya msingi, kukiwa na wanafunzi walio keti kwenye madawati walio valia sare za kufanana, wakimsikiliza mwalimu wao aliesimama mbele na kuwaelezea yale yote anayoandika ubaoni.

Wanafunzi wa shule ya msingi wakiwa wameketi darasani, wamevalia mavazi ya kufanana, wakimskiliza mwalimu wao aliyesimama mbele yao na kuwafundisha yale aliyoandika ubaoni.

Mandhari ya darasa ya shule ya msingi yenye madawati ya kisasa yaliyopangwa kwa mpangilio maalumu. Huku kukiwa na ubao kwa ajili ya kuandika na chati zilizowekwa pembezoni mwa darasa.

Karatasi inayoonyesha masomo yanayofundishwa kwa wanafunzi wa shule ya msingi, kukiwa na hesabu nyepesi za kutoa na kujumlisha, kwa ajili ya kuongeza ufahamu na uelewa wa somo la hisabati kwa wanafunzi wa praimari.

Karatasi zenye kutumika kufundishia masomo wanafunzi wa shule ya praimari, huku zikiwa na hesabu nyepesi za kutoa na kujumlisha kwa ajili ya kuwafundisha wanafunzi hisabati.

Sehemu ya ndani ya darasa la shule ya msingi kukiwa na mwalimu wa kike alishikilia karatasi na kalamu maalumu ya kuandika kwenye ubao mweupe, akiwaelezea wanafunzi wake kile alichokiandika ubaoni.

Kitabu cha shule ya msingi yenye picha mbalimbali, huku kurasa moja ikiwa na vifaa kama vile; kitana na sabuni ikiashiria kuwafundisha wanafunzi hao namna ya kufanya usafi wa miili yao.

Sehemu ya nje ya shule ya msingi yenye mandhari safi na ya kuvutia kukiwa na maua pembezoni mwa ukuta, huku kukiwa na jengo refu lenye madarasa kadha wa kadha yenye rangi ya kijani, na moja na ghorofa la juu kuwa na uzio kwa ajili ya kuwalinda wanafunzi wasiweze kuanguka gorofani hapo.

Madhari safi yakupendaza na ya kuvutia ya bweni la shule ya sekondari yenye vitanda vyenye sehemu mbili ya kulala, vilivyo tandikwa mashuka masafi ya kufanana, huku katikati yake kukiwa na meza pamoja na kiti kwa ajili ya kujisomea nyakati za usiku.

Walimu wa wawili wa kiume wa shule ya sekondari wakiwa karibu na bahasha zilizofungashwa mitihani, wakikagua usalama wa mitihani hiyo, ili kuweza kuzuia uvujaji wa mitihani katika elimu ya sekondari.

Maktaba ya shule ya sekondari, yenye vitabu vilivyopangwa kwenye rafu kwa mpangilio mzuri, huku kukiwa na wanafunzi wawili waliovaa nguo za kufanana wakijaribu kutafuta vitabu wanavyovihitaji kwa wakati huo.

Kundi la walimu wa shule ya sekondari, wakiwa wamekusanyika na wakipokea mitihani iliyofungwa vizuri kwenye mifuko maalumu ili isiweze kuvuja, ikiashiria usimamizi mzuri katika elimu ya sekondari.

Maktaba ya shule ya sekondari iliyopangwa vitabu kwenye rafu ya chuma kwa mpangilio mzuri, huku kukiwa na wanafunzi wawili waliovaa sare, wakitafuta vitabu mahususi kwa ajili ya kusoma.

Maabara ya shule ya sekondari, maabara hii safi na ya kisasa hutumika kwajili ya kufanya majaribio ya kisayansi ili kuweza kuongeza uelewa kwa wanafunzi wa shule ya sekondari.

Kitabu cha somo la baiolojia, kinachotumika na mwanafunzi wa shule na sekondari; maalumu kwa ajili ya wanafunzi wa kidato cha nne. Huku nje ya kitabu hicho kukiwa na picha yenye kuonyesha utumizi wa mashine zinazopatikana kwenye maabara.

Maktaba ya shule ya sekondari yenye vitabu vilipopangwa kwenye rafu kwa mpangilio maalumu, huku mwalimu akiwa anachagua kitabu kutoka kwenye sehemu ya rafu hiyo kwa ajili ya kwenda kufundishia wanafunzi hao wa sekondari.

Mandhari ya nje ya shule ya sekondari yenye vimbweta vilivyotengenezwa kwa mbao; huku kukiwa na jengo refu lenye milango mingi lenye madarasa, kuashiria upatikanaji wa elimu ya sekondari katika mazingira mazuri.

Sehemu ya ndani ya maabara ya shule ya sekondari. Maabara hii ya kisasa na ya kuvutia husaidia katika kufanya majaribio ya kisayansi ili kuweza kuongeza uelewa kwa wanafunzi.

Sehemu ya nje ya shule ya sekondari, yenye uzio wa senyenge ama waya, huku kukiwa na nguo za kufanana zimeanikwa juu ya uzio huo, kuashiria eneo karibu na bweni la wanafunzi.

Sehemu ya ndani ya maabara ya shule ya sekondari, maabara hii ya kisasa iko tayari kwa ajii ya kutumika kwa wanafunzi wanaosoma mchepuo wa masomo ya sayansi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari wakiwa wameketi darasani kwa mpangilio maalumu wa kuachiana nafasi kwa ajili ya kufanya mitihani, huku walimu wakiwa wamesimama mbele na kukiwa na meza yenye bahasha zilizofungashwa mitihani hiyo.

Walimu wa shule ya sekondari wakiwa darasani, huku mmoja wa walimu hao wa kike akiwa ameketi na juu ya meza yake kukiwa na madaftari na vitabu, wakiwa wanazungumza na kueleweshana jambo na mwalimu mwenzake.

Kundi la waalimu waliosimama mbele ya darasa, huku kukiwa na dawati lenye rundo la bahasha zilizofungashwa mitihani kwa uangalifu ili kuweza kuzuia uvujaji wa mitihani, ikiashiria mbinu bora za kuweza kutunza mitihani ili isiweze kuvuja kabla ya wakati wake.

Sehemu ya ndani ya maabara ya shule ya sekondari, maabara hii ya kisasa hutumika katika kufanya majaribio ya kisayansi ili kuweza kuongeza uelewa kwa wanafunzi.

Bweni safi na lenye mpangilio mzuri la wanafunzi wa shule ya sekondari, bweni hilo limepangwa na vitanda vyenye sehemu tatu ya kulala pamoja na kutandikwa mashuka yenye rangi nzuri yenye kuvutia kuashiria ufanyaji usafi katika eneo hilo wanalolala wanafunzi wa shule ya sekondari.

Mwalimu wa shule ya sekondari ameketi huku akiwa na rundo la madaftari juu ya meza hiyo, mwalimu huyo wa kike amevalia barakoa huku akisahisha daftari kuashiria ufuatiliaji wa yale anayoyafundisha kama wanafunzi wanamuelewa na kuandika.

Darasa la kisasa la shule ya sekondari, darasa hilo limepangwa kwa mpangilio mzuri na wa kuvutia; huku kwenye kila dawati kukiwa na kifaa cha kompyuta, kwa ajili ya kuongeza uelewa kwa wanafunzi hao wa shule hiyo.

Sehemu ya ndani ya maabara ya shule ya sekondari. Maabara hii safi na ya kisasa, hutumika kwa ajili ya kufanya majaribio ya kisayansi ili kuweza kuongeza uelewa kwa wanafunzi.

Mandhari ya ndani ya darasa la shule ya sekondari, kukiwa na rundo la mitihani iliyowekwa mbele ya darasa, huku kukiwa na walimu kwa ajili ya kusimamia mitihani hiyo. Wanafunzi wameketi katika mpangilio maalumu wa kuachiana na nafasi kubwa ili wasiweze kuibiana.

Mwalimu wa shule ya sekondari aliyesimama mbele ya darasa, akifundisha mfumo wa mmeng'enyo wa chakula wa mwanadamu, kwa kuunganisha vyupa pamoja na nyaya mbalimbali ili kuweza kuongeza uelewa kwa wanafunzi.

Wanafunzi wa shule ya sekondari, waliovalia mavazi ya kufanana, wakiwa wameketi kwa utulivu juu ya madawati, ikiashiria wakifanya mitihani yao.

Sehemu ya nje ya shule ya msingi yenye mazingira masafi, nadhifu na ya kuvutia huku kukiwa na jengo lenye ghorofa moja likiwa na milango mingi kwa ajili ya madarasa ya wanafunzi wa shule ya sekondari hiyo.

Kitabu cha shule ya sekondari, mahususi kwa wanafunzi wanaochukua mchepuo wa sayansi kwa somo la kemia. Nje ya kitabu hicho kuna picha ya mwalimu aliyevalia koti jeupe akiwa kwenye maabara akifanya jaribio la kisayansi.

Sehemu ya ndani ya maabara ya shule ya sekondari, kukiwa na vifaa pamoja na kemikali juu ya meza, huku mwalimu akiwa anapima kemikali hizo tayari kwa ajili ya kufanya jaribio la kisayansi. Husaidia kuongeza uelewa kwa wanafunzi.

Sehemu ya ndani ya maabara ya kompyuta kukiwa na wanafunzi wameketi, huku juu ya madawati yao kukiwa na kompyuta na mwalimu ama mhandhiri amesimama mbele yao; akiwaelezea jambo fulani.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwenye madawati kwa mpangilio wa kuachana nafasi wakiwa wanafanya mitihani. Huku kukiwa na wahariri wakiwa wasimamia mtihani hiyo ili kuweza kuangalia sheria na kanuni za ufanyaji mitihani zinatekelezwa na wanafunzi hao wa chuo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye meza ama madawati yenye kuzuia upande wa pili, ikiashiria kuwa ni eneo maalumu kwa ajili ya kujisomea binafsi.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani kwenye madawati ya mbao. Wakiwa wanatazama mbele kuashiria wanamsikiliza mhadhiri anayewafundisha jambo fulani.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi darasani kwenye madawati yenye rangi ya kahawia, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, huku wanafunzi wengi wakiwa na kompyuta mpakato kwa ajili ya kuweza kunukuu na kuweka kumbukumbu ya kile kinachofundishwa na mwalimu huyo.

Wanafunzi wa kike wa chuo kikuu, wakiwa ndani ya bweni. Bweni hilo lenye kitanda chenye sehemu mbili ya kulala, huku kukiwa na kabati lililoegemezwa ukutani, lenye nguo zilizopangwa vizuri.

Wanafunzi wa kike wa chuo kikuu wakiwa ndani ya bweni ama nyumba za kulala wanafunzi, huku kukiwa na kitanda chenye sehemu mbili za kulala pamoja na kabati lililopangwa nguo. Kuashiria upatikanaji wa sehemu za malazi kwa wanafunzi watoto wa kike wa chuo kikuu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kimakundi, wakiwa wanajadili na kuzungumza jambo fulani ili kuweza kupata muafaka na kuongeza maarifa. Huku kukiwa na vitabu vingi vilivyopangwa kwenye rafu pembezoni mwa darasa.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi darasani katika muundo wa nusu duara wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao, huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari na vitabu kwa ajili ya kurejelea yale yanayofundishwa na mhariri huyo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani, wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao, huku juu ya meza zao kukiwa na madaftari kwa ajili ya kunukuu kile wanachojifunza darasani.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu walivaa sare, wakiwa wanamsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao na juu ya meza zao kukiwa na karatasi kwa ajili ya kuandika na kunukuu kile wanachojifunza.

Wanafunzi watatu wa chuo kikuu waliovalia mavazi ya kufanana, wakiwa wanamnyoa mteja kuashiria kuwa wakiwa katika mafunzo yao urembo na usafi.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi darasani, wakiwa wanatumia kompyuta kwa ajili ya kujisomea, ikiashiria upatikanaji wa teknolojia katika chuo hicho, kwenye kuongeza maarifa na uelewa kwa wanafunzi wa chuo hiko.

Sehemu ya ndani ya maabara ya kompyuta ya chuo kikuu, kukiwa na wanafunzi wa chuo wameketi kwenye kila dawati na kutumia kompyuta hizo, huku mwalimu akiwa anawaelekeza kuashiria ufundishaji na matumizi ya vifaa vya kisasa na teknolojia ya hali ya juu kwa wanafunzi wa chuoni hapo.

Kundi kubwa la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani na wengi wao wakiwa wamevalia barakoa, wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekusanyika pamoja juu ya meza yao kukiwa na kompyuta, wakijaribu kujifunza kutoka na kile ambacho wanakipata kutoka kwenye mitandao ili kuweza kuongeza maarifa na taaluma.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao. Huku wakiwa na madaftari pamoja na kalamu juu ya meza zao kwa ajili ya kuandika kile wanachojifunza.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kimakundi, wakiwa wanajadili jambo fulani ndani ya darasa, huku kukiwa na vitabu mbalimbali vilivyopangwa ukutani mwa darasa hilo kwenye rafu.

Kundi la walimu la chuo kikuu wakiwa wameketi na wengine wawili wakiwa wamesimama ikiashiria kuwa wanafanya zoezi la pamoja kama vile kuwasilisha matokeo ama kusajili wanafunzi wapya chuoni hapo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi darasani wakimsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, huku juu ya madawati ya wanafunzi hao kukiwa na madaftari kwa ajili ya kuandika kile wanachojifunza darasani hapo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa ndani ya darasa, wanafunzi hao wameketi kwenye madawati yenye rangi ya kijani, wakimsikiza mhadhiri aliye simama mbele yao. Huku kukiwa na madaftari, kalamu juu ya meza zao kwa ajili ya kuandika yale wanayojifunza.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekusanyika sehemu ya nje wawili hao wakiwa wamesimama na wengine wakiwa na kalamu kwajili ya kunukuu kile wanacho zungumza, huku wakiwa na kompyuta mpakato kwajili ya kuongeza maarifa yanayopatikana mtandaoni.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye madawati ndani ya darasa. Wanafunzi hao wanamsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao, na kuwaelezea picha inayoonekana kwenye ubao mweupe.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi sehemu tulivu, kuashiria ni eneo kwaajili ya kujisomea. Baadhi ya wanafunzi wakiwa na kompyuta, madaftari, kalamu na simu, kwa ajili ya kuandika yale yote wanayojifunza.

Wanafunzi wa chuo kikuu walioketi darasani, huku wakiwa wamevalia barakoa; wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele ya darasa akienlekeza kile kinachoonekana ukutani, huku baadhi yao wakiwa na karatasi na kalamu, kwa ajili ya kunukuu kile wanachokielewa ama kinachozungumzwa na mwalimu.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye madawati darasani, wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele na kuwafundisha, huku wakiwa na madaftari ya kuweza kunukuu na kuandika yale wanayojifunza wakati huo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi kwenye kimbweta; sehemu ya njema na ya wazi, wakijadiliana mambo kadhaa huku wakiwa na vifaa mbalimbali kama vile simu na kompyuta, kwa ajili ya kufanya tafiti kwenye mitandao na madaftari kwa ajili ya kuandika yale ambayo wanajadiliana.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, wakiwa wameketi na baadhi yao wamesimama, wakijadili jambo fulani. Huku baadhi ya wanafunzi hao wakiwa na madaftari pamoja na kalamu ili kuweza kuandika yale ambayo wanayajadili, pamoja na kompyuta mpakato kwa ajili ya kufanyia tafiti kwenye mtandao.

Kundi la wanafunzi wa kike wa chuo kikuu waliovaa tisheti za kufanana, wakimsikiliza mwalimu aliyesimama mbele yao, huku kukiwa na vifaa mbalimbali vya urembo, vikiwa vimewekwa mbele kuashiria ni chuo mahususi kwa ajili ya mafunzo ya urembo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani. Wanafunzi hao wakiwa wanamsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao akiwafundisha yale ambayo anawaelezea kwa vitendo, huku baadhi ya wanafunzi hao wakiandika yale yanayoyasemwa na mwalimu huyo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu walioketi kwenye ukumbi maalumu, huku wakiwa wanamsikiliza mhariri aliyesimama mbele yao. Wanafunzi hao wakiwa na karatasi kwa ajili ya kufatisha kile kinachofundishwa na mhariri huyo.

Kundi la walimu wa chuo kikuu wakiwa wamekutana katika ukumbi, wengine wakiwa wameketi na wawili wamesimama. Hii ikiashiria ufanyaji kazi wa pamoja wakiwa wanatumia kompyuta zilizowekwa juu ya meza zao.

Sehemu ya ndani ya darasa la chuo kikuu, huku kukiwa na kundi la wanafunzi wameketi na kumsikiliza mhariri aliyesimama mbele na kuwaelezea kile anachokionyesha kwenye ubao mweupe.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani na wakifanya mitihani yao, huku kukiwa na mwalimu ambae anawasimamia, ili wasiweze kufanya ubadilifu au kuvunja sheria zinazokabiliana na utendaji wa mitihani.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, walioketi kwenye ukumbi maalumu uliopangwa kwa madawati yenye mistari ya ngazi, wakiwa wanamsikiliza mhariri aliyesimama mbele ya darasa na kufundisha kile kinachoonekana kwenye ubao mweupe.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu waliovaa majoho, kuashiria kuwa wanafunzi hao wanasherekea sherehe ya mahafali, nhuku wakiwa wamevua kofia zao na kuzirusha juu, nyuso zao zikiwa na furaha na shangwe.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani kwenye madawati, wakiwa wanamsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao, na huku wakiwa na madaftari kwa ajili ya kuandika yale wanayojifunza wakati huo.

Kundi la wanafunzi chuo kikuu waliovalia mavazi ya kufanana yenye nadhifu, wakiwa wameketi darasani wakiwa na mhariri wao aliyesimama mbele yao pembeni ya ubao mweupe.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa katika sehemu ya nje kwa ajili ya kujadiliana mambo mbalimbali wanayojifunza chuoni hapo, huku juu ya meza hiyo kukiwa na daftari pamoja na kalamu kwa ajili ya kuandika yale ambayo wanajadili huku mmoja wao akitumia kompyuta pengine kwa ajili ya kutafiti kwenye mtandao.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wamekaa kwenye ukumbi uliopangwa kwa viti vya ngazi, wakiwa wanamsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao ili waweze kupata kile ambacho anawafundisha ama kuwaelezea.

Kundi la wahariri wa chuo kikuu, wakiwa ndani ya maabara ya kompyuta, kukiwa na kompyuta juu ya meza pamoja na skrini mbili za kisasa zilizopo ukutani. Huku mmoja wa mhariri, akiwa amesimama na kuzungumza mbele yao.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi kwenye madawati wakitazama mbele, na juu ya madawati yao kukiwa na madaftari kwaajili ya kunukuu kile kinachofundishwa na mhadhiri.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa wameketi darasani wakimsikiliza mhariri aliyesimama mbele. Wanafunzi hao wakiwa na madaftari juu ya madawati yao ili kuweza kuandika yale anayofundisha mhariri huyo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu, waliovalia fulana zenye rangi ya chungwa za kufanana. Wakiwa wanamsikiliza mhadhiri aliyesimama mbele yao na kukiwa na vifaa mbalimbali vya urembo vikiwa vimepangwa. Kuashiria ni somo kwa ajili ya mapambo na urembo.

Kundi la wanafunzi wa chuo kikuu wakiwa darasani. Wanafunzi hao wameketi kwenye madawati huku wakiwa wanaangalia mbele,, kuashiria usikilizaji wa mhariri anayewafundisha, huku baadhi yao wakiwa na kalamu pamoja na madaftari ya kuweza kunukuu na kuandika yale yanayozungumzwa na mwalimu.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa kwenye karakana ya kutengeneza vifaa mbalimbali. Huku mmoja wa wanafunzi hawa akiwa ameshikilia mpira wenye mtungi uliyounganishwa kwa ajili ya kupulizia rangi kwenye chumba.

Sehemu ya karakana ya chuo cha stadi na kazi, kukiwa na wataalamu wa kutengeneza magari, wakijaribu kutengeneza gari moja lililokwisha kufunguliwa na kuweza kugundua tatizo lake, kujaribu kuonyesha matumizi ya elimu na taaluma wanayoipata kutoka chuoni hapo.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa wameketi darasani wamevalia makoti yenye rangi ya bluu ya kufanana, huko juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali vya kutengeneza na kurekebisha machine za kielektroniki.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi waliopo darasani, wanafunzi hao wamesimama huku juu ya meza yao kukiwa na vifaa mbalimbali na mashine za kisasa wakiwa wanarekebisha na kutengeneza kifaa kilichoharibika.

Mwanafunzi wa chuo cha stadi na kazi aliyevalia koti lenye rangi ya bluu huku mbele yake kukiwa na meza yenye vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza simu zilizoharibika.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi waliovalia makoti huku wakiwa wameketi kwenye viti darasani, wakitumia kompyuta iliyoko mbele yao kwa ajili ya kujisomea na kuongeza maarifa.

Kundi la wanaume wakiwa ndani ya karakana ya kutengeneza vifaa mbalimbali vya samani huku kukiwa na mbao zilizokwisha kukatwa zingine zikiwa zinapimwa, yote haya kwa ajili ya kuunda vifaa mbalimbali kama vile: viti, meza na stuli.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi waliovaa makoti ya kufanana yenye rangi ya bluu wakiwa wameketi darasani, huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali vya kutengeneza na kurekebisha mashine za kielektroniki.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa wameketi darasani. Wamevalia makoti yenye rangi ya bluu, huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kurekebisha na kutengeneza mashine za kieletroniki.

Mwaanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, amesimama akiwa anatumia mashine ya kisasa iliyopo pembeni yake.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa darasani, huku wameketi wakiwa na vifaa mbalimbali juu ya meza zao; vya kutengeneza na kurekebisha vifaa mbalimbali vya kielektroniki.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa wameketi darasani. Wanafunzi hao wamevalia makoti yenye rangi ya buluu, huku juu ya meza zao kukiwa na mashine mbalimbali za kutengeneza na kurekebisha vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha ustadi na kazi wakiwa wameketi darasani huku juu ya meza zao zenye rangi nyeupe kukiwa na kompyuta kwaajili ya kuongeza uelewa na matumizi ya vyombo vya teknolojia katika ufundishaji.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa darasani, huku juu ya meza yao kukiwa na mashine maalumu kwa ajili ya kutengeneza na kurekebisha vifaa vya kielektroniki.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa wameketi darasani. Huku kila meza ikiwa na kompyuta kwa ajili ya kuongeza maarifa na ikiashiria matumizi ya teknolojia katika ufundishaji.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, wakiwa wameketi darasani. Wamevalia makoti ya rangi ya bluu, huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa maalumu vya kutengeneza na kurekebisha mashine za kielektroniki.

Mwanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, aliyevalia koti lenye rangi ya bluu, ameketi huku juu ya meza yake kukiwa na mashine, akiwa anaitumia kwa ajili ya kurekebisha simu iliyoharibika.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, waliovalia makoti yenye rangi ya kufanana, wakiwa wanajenga nyumba maalumu, ikiashiria kuonyesha ujuzi na uelewa wa yale waliojifunza.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa darasani. Huku wakishirikiana kwa pamoja kutengeneza mashine ya kielektroniki iliyopo juu ya meza yao kuashiria uchangiaji wa maarifa katika yale wanayojifunza na kuyaweka katika vitendo.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi za kazi, wakiwa katika shughuli ya ujenzi wa nyumba maalumu. Ikiashiria matumizi ya uelewa na maarifa waliyoyapata chuoni kwenye kuyatendea kazi.

Eneo la karakana la kutengeneza na kurekebisha magari, huku kukiwa na wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa wanatengeneza magari hayo, kwa kuunganisha sehemu mbalimbali zilizohitajika katika magari hayo.

Maabara ya chuo cha stadi na kazi, kukiwa na mwanafunzi mmoja aliyevalia nguo maalumu za kufanyia kazi kwenye chumba hicho, akiwa anatumia mashine ya kisasa katika sehemu hiyo.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi waliovalia makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa wanafanya mitihani huku mwalimu wao akiwa amesimama nyuma yao na kusimamia mtihani huo.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, wakiwa wameketi darasani. Wanafunzi hao wamevaa makoti yenye rangi ya bluu huku juu ya meza zao kukiwa na kompyuta na wengine wakiwa na mashine mbalimbali kwa ajili ya kurekebisha vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, wakiwa kwenye karakana ya kutengeneza vifaa mbalimbali. Huku mmoja wao akiwa ameshikilia mpira, akiwa anapaka rangi kwenye chuma. Kuonyesha ujuzi wa yale aliyojifunza chuoni hapo.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa darasani, wanafunzi hao wameketi huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa vya teknolojia kama kompyuta mpakato kwa ajili ya kuongeza maarifa wakati wanasoma.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, wengi wao wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu, huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa pamoja na mashine mbalimbali za kutengeneza mashine za kielektroniki.

wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa kwenye maonyesho ya teknolojia na vifaa mbalimbali, wanafunzi hao wamevaa fulana zenye maandishi ya kufanana pamoja na barakoa, huku wakiwa na mashine ya kisasa mbele yao kwaajili ya kuonesha namna inavyotumika kwa watu wanaofika maeneo hayo.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi za kazi wakiwa darasani. Wanafunzi hawa wamekeketi huku wakiwa wamevaa makoti yenye rangi ya bluu, wakiwa na vifaa pamoja na mashine mbalimbali juu ya meza zao, ili kuweza kutengeneza simu ama vyombo vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa darasani. Wanafunzi hao wameketi kwenye madawati huku juu ya meza zao kukiwa na karatasi na madaftari kwa ajili ya kunukuu kile wanachofundishwa.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi wakiwa darasani, wanafunzi hao wameketi kwenye madawati na meza yenye rangi nyeupe huku baadhi yao wakiwa na karatasi juu ya meza kwa ajili ya kuandika kile kinachofundishwa.

Wanafunzi wa chuo cha stadi za kazi waliovaa makoti ya rangi ya bluu wakiwa darasani. Wanafunzi hao wamesimama wakirekebisha kifaa cha kielektroniki kilichowekwa juu ya meza, kwa kutumia vifaa mbalimbali vilivyopo juu ya meza yao.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi za kazi wakiwa darasani huku juu ya meza zao kukiwa na mashine mbalimbali na vifaa mbalimbali kwa ajili ya kutengeneza na kurekebisha vifaa vya kielektroniki.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi waliovaa mavazi ya kufanana yenye rangi ya bluu mkolezo, wakiwa wanaangalia kile anachofanya mwalimu juu ya dawati akitengeneza mashine maalumu.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, waliovalia sare wakiwa wamesimama na mbele yao kukiwa na meza yenye mashine pamoja na vifaa mbalimbali, wakiwa wanamuelekeza mwalimu ama mgeni aliyesimama katikati yao.

Mwanafunzi wa chuo cha stadi za kazi, aliyevalia koti lenye rangi ya bluu akiwa ameketi, huku juu ya meza yake kukiwa na mashine pamoja na vifaa mbalimbali anavyotumia kurekebisha simu mbovu.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi, wakiwa wanatengeneza vifaa mbalimbali vya chuma, huku mmoja wa wanafunzi hao akiwa ameshikilia chuma kinachochomelewa kwa kutumia moto wa gesi.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi, na kazi wakiwa wameketi darasani, huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa maalumu, kwa ajili ya kutengeneza mashine mbalimbali za kielektroniki.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi za kazi wakiwa wamesimama wamevalia makoti ya kufanana yenye rangi ya bluu, wakiwa wanamsikiliza mwalimu wao anayewafundisha namna ya kutumia mashine iliyopo juu ya meza.

Kundi la wanafunzi wa chuo cha stadi za kazi, waliovaa makoti ya kufanana yenye rangi ya bluu, wakiwa darasani huku juu ya meza zao kukiwa na vifaa na mashine mbalimbali, za kutengeneza vifaa vya kielektroniki.

Wanafunzi wa chuo cha stadi na kazi waliopo darasani, baadhi yao wakiwa wamevalia makoti yenye rangi ya bluu na wakitengeneza vifaa mbalimbali vya kielektroniki viliyopo juu ya meza zao.